Inaonyesha migomba, shughuli zinazohusiana na picha hii inaweza kujumuisha kilimo cha ndizi, matumizi yake na biashara ambazo mimea hii hutumika kufanyia.

Shughuli inayoonyeshwa ni kunyunyizia kwa dawa kwa ajili ya kuua vimelea kwenye ng'ombe kwa kutumia beji la kunyunyizia dawa ya Famenta. Hii inafanya kudhibiti vimelea vya nje kama vile kupe na nzi wanaosumbua mifugo.

Mwanamke anaonekana akishughulika na ngombe mkubwa , ingawa shughuli kamili haionekani wazi, anaweza kuwa akikamua ngombe , akimlisha au akimtunza kwa njia nyingine yeyote inayohusiana na ufugaji.

Mtu anaonekana akikamua ng'ombe, akikusanya maziwa kutoka kwenye chuchu za ng'ombe kuingia kwa chombo, hii ni shughuli ya kawaida Kwa kilimo cha ufugaji wa maziwa.

Ndizi wanaonekana kutoka kwa miche au kwa kutumia vipandizi vya tissue mimea hii inatunzwa mara kwa mara ikiwemo umwagiliaji wa maji na mbolea.

Mtu huyu anaonekana akichunguza kwa makini migomba labda akitafta dalili za magonjwa au wadudu kuangalia ukuaji wa ndizi

Shughuli za kilimo hasa ukuzaji ndizi, ndizi zinaonekana kwenye picha bado hazijaiva, zikiwa na rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria hatua ya ukuaji wa mmea wa ndizi shambani.

Picha inaonyesha ngombe wa maziwa, labda aina ya Holstein Friesian wakila nyasi kavu kutoka kwenye sehemu maalum ya kulisha ndani ya zizi. Hii ni shughuli muhimu ya kila siku katika ufugaji wa maziwa. Kwani malisho bora huhakikisha afya na usajili mzuri wa maziwa.

Kuna watu wanaonekana wakishughulikia ng'ombe. Labda wanawapa chakula au maji kuangalia afya zao. Banda lenyewe lina muundo unaoashiria usimamizi mzuri wa mifugo ikiwa na sehemu za kulisha na labda hata sehemu za kupumzisha.

Majani mengi ya mahindi yamegeuka rangi ya manjano na kukauka ishara ya kukomaa kisaikolojia au adhali ya ukame ikiwa mahindi yamefikia ukomavu wake kwa kisaikolojia , shughuli kuu inayohusiana na picha hii ni uvunaji.

Mwanaume huyu ameshikilia chombo cha kijani kibichi na kumwaga kiolevu kutoka humo kwenda kwenye chombo kikubwa cha metali ambacho mwanamke anashughulikia. Hii inaweza kuwa maji, maziwa au kiowevu kingine chochote kinachohifadhiwa na kuhamasishwa.

Mkono unaonekana ukishika ndizi uliyomenywa ,ikionyesha hatua ya kuondoa maganda ya ndizi kabla ya matumizi, au kupika. Nyuma ya ndizi iliyomenya, kuna ndizi zingine ambazo bado hazijamea, ikiashiria kuwa shughuli ya kumenya inaendea au imekamilika kwa ndizi

Watu wanaonekana wakipakia au wakipakua vyombo vikubwa vya chuma vinavyotumika kubeba maziwa kwenye pikipiki, hii inaonyesha njia ya usafirishaji wa maziwa kutoka mashambani kwenda sehemu za kusanyia au kuuzia.

Shughuli zinazoendelea ni ukuzaji wa mimea ya ndizi kumeonekana kuwa kuna migomba kadhaa na kuna ndizi ambazo hazijaiva zinaeza kuwa ziko karibu kukomaa au ziko karibu kutolewa.